Shamba la migomba ambapo migomba midogo imepandwa kwenye safu, udongo una rangi nyekundu nyuma kuna migomba mingine mikubwa saidi. Shamba hili linaonekana kuwà na ardhi yenye rotuba.

Mkono wa mtu ukishikilia tunda lililomenywa. Ina rangi ya njano hafifu nene na mbichi. Kama ndizi ya kupika. Mkono unaoshikilia una ngozi nyeusi. Nyuma kuna matunda mengine bado hayajamenywa yenye rangi ya kijani.

Maziwa yaliyokata yameondolewa kwenye sufuria na kuwekwa kwenye kitambaa cheupe. Maziwa yaliyokata hutumika kutengeneza jibini. Kando pia kuna sufuria na mwiko.

Mkungu wa ndizi mbichi, zinatundukwa kwenye mti wa ndizi, zikiwa zimezungukwa na majani makubwa. Rangi yao ya kijani iaashiria kuwa bado hazijaiva au kukomaa vizuri.

Shamba la ndizi ambapo kuna mti mkubwa wa ndizi na mmea mdogo unaoonekana kando. Udongo unaonekana kuwa sehemu kubwa ya shamba imefunikwa na karatasi ya plastiki. Hii ni njia mpya ya kilimo cha kisasa.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake katikati ya mikungu mingi ya ndizi. Watu hawa wamekaa chini ,wengine wamesimama kwa umbali. Hii inaonekana ni soko la ndizi au mahali ambapo wakulima wanuza mazao yao ya ndizi.

Wanawake watatu wako chini wakishughulikia maziwa, wametumia vyombo vya mbao na chuma. Mmoja wao anayevalia kitambaa chekundu kichwani anagawa maziwa. Nyuma yao kuna nyumba ya udongo. Wengi wao wamevalia leso za rangi mbalimbali.

Makundi makubwa ya ndizi mbichi yamepangwa kwenye soko. Zinarangi ya kijani na zimeshikanishwa pamoja. Watu wanaonekana kwa mbali wakipitia eneo hilo, labda ni wanunuzi au wachuuzi.

Kopo la chuma lenye maziwa yaliyoganda ndani inaonekana maziwa yameganda na kutengeneza rangi nyingine ya nyeupe na manjano. Hii inaonyesha mchakato wa kutengeneza jibini au siagi.

Huyu ni mwanamke aliyeketi kwenye shamba lenye mahindi na mimea mingine, pia mboga. Anacheka na kutabasamu. Amevalia mavazi meusi. Mazingira ya nyuma yanaonyesha miti na mimea mingine.

Mwanaume anasafiri kwa pikipiki iliyojaa vyombo vingi vya chuma vinavyofanana na mkebe wa maziwa. Vyombo vimetundikwa upande zote mbili. Pikipiki ina nambari ya usajili KMBD.Barabarani kuna magari mengine na lori pia.

Mama mwenye furaha anaonyesha ndizi mbili. Moja ni mbichi na nyingine tayari imechunwa. Ina rangi ya njano. Amevaa shati la kijani lenye muundo wa rangi tofauti. Mezani kuna ndizi nyingi bado hazijachunwa na kikombe cha bluu. Mandhari ya nyuma ni ukuta wa matofali meupe.

Mwanamke mmoja yu kwenye shamba akiwa anatazama udongo. Udongo wa rangi ya kahawia. Nyuma yake tunaona jengo kubwa likiwa na paa la mabati. Anaoenekana kutazama sehemu ya shamba yake. Pia kuna migomba ya ndizi iliyoko nyuma na kando kando.

Rundo la ndizi ambazo bado hazijakomaa zikiwa bado kijani kibichi. Zimeunganishwa kwenye mti zikiwa zimefunikwa na majani makubwa ya migomba. Zimepangwa kwa makundi mawili. Rangi ya ndizi ni ya kijani angavu.

Mwanamke aliyevalia kofia na fulana ya waridi inayeelekesa wanaume kataa jinsi ya kutumia kifaa cha kupima ubora wa maziwa wanaume wale wamevalia makoti na kofia nyeupe wanaonekana kuwa makini uku wanaelesewa kwa utaratibu.

Mwanamke na mwanaume wanashughulikia maji. Mwanaume amemwaga maji kutoka kwenye mtungi wa kijani, kuingiza kwenye sufuria kubwa. Wafanyakazi karibu na mlango wa nyumba yao.

Mbele kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zilizopangwa kwenye mti wa ndizi. Nyuma kuna miti mingine mirefu. Udongo unaonekana mwekundu na umefunikwa na majani yaliyokauka. Shamba la ndizi na ni hali ya asili.

Mikungu ya ndizi bado hayajaiva, ngozi yake ina rangi ya kijani kibichi. Ndizi moja inaonekana ina madoa meusi meusi labda kutokana na kuiva au ugonjwa. Mikungu imetundikwa kutoka kwenye mti na majani makubwa ya ndizi yanaonekana kwa nyuma.

Mwanaume mmoja amevaa kofia na shati ya buluu pia miwani. Anachunguza ma kugusa shina la mti la ndizi, anaonekana kutabasamu na kufurahisha na anachokifanya.

Wanaume wawili, wanaonekana wakimwaga maziwa kwenye mashine. Wengine wamesimama kwa umbali, huku wakitazama au kusubiri kuwekewa. Kuna mikebe kadhaa ya chuma iliyojaa maziwa.

Rundo la ndizi zikiwa zimeiva vizuri. Ndizi hizi zina rangi ya manjano zikiwa na afya. Mandhari ya nyuma ni mepesi na hayaingiliani na umakini wa picha. Ndizi hizi zimewekwa kuliwa au kutengeneza uji.

Ni kwenye shamba na shamba ya ndizi, nyingi zikiwa bado hazijaiva, tunaona mtu mmoja aliyevalia shati na kofia nyekundu na suruali nyeupe akiwa amesimama katikati ya njia, labda akizitazama kuona kama zi sawa kuchunwa.

Mwanaume amevaa nguo za kijani akikamua ng'ombe. Anaonekana akimkamua kwenye ndoo nyeupe. Mtu huyo ameketi kwenye kinyesi kidogo. Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia na miguu yake imefungwa kamba. Hii inaonekana ni ufugaji wa kisasa.

Ng'ombe kadhaa wamelala ndani ya zizi baadhi yao wamefunikwa Kwa udongo na wamechanganyikana na majani makavu na malisho mengine, wengine wamesimama kwa mbali taa inaonekana kupitia madirisha mdogo juu ya ukuta .

Watu kadhaa wanatumia viombo vikubwa na vidogo, wakihudumia wali kwenye sufuria kubwa. Chakula kinapikwa. Kwenye sinia kuna bakuli ndogo zenye wali. Watu wengi wanashiriki katika kazi hiyo.

Marundo mengi ya nyasi kavu, yaliyofungwa vizuri na kuwekwa juu ya palets ndani ya ghala kubwa. Yanasubiri kusafirishwa au kutumika kama lishe ya wanyama wakati wa kiangazi.

Wanawake kadhaa wamesimama pamoja mmoja anamtumikia mwenzake chakula akiwa amebeba sinia lenye vyombo vya buluu na kijani zilizojaa chakula. Wanaonekana wakiw wamevalia nguo zao za kitamaduni

Kifaa cha kukamua maziwa kilicho na chombo cha kioo . Nusu ya chombo hicho kimejaa maziwa. Chombo kimefungwa kwenye mashini na kuna mabomba ya buluu na kijani yanayounganishwa na kifaa. Mandhari ya nyuma hayajaonekana vizuri.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zilizojaa sehemu ya mbele. Watu kadhaa wanaonekana wakipakua au kupanga magunia ya ndizi kwenye malori mawili, mojawapo lina rangi ya kijani na lingine bluu. Mazingira yanaonekana kama soko la jumla.

Mwanamke mchanga akikamua ng'ombe. Amevaa sweta ya mraba na suruali ya bluu na ametabasamu. Ameketi kwenye nyasi huku akiwa ameshikilia mtungi wa maziwa wa udongo. Mikono yake inamkamua ng'ombe ambaye ana rangi nyeupe na nyeusi.

Kundi la watu wamekusanyika kuzunguka rundo kubwa la karinda . Baadhi yao wameinama au wameketi, wakionekana kushughulikia mikaranda hizo. Hali ya mandhari inaonyesha shughuli za kilimo katika eneo la wazi.

Muuza ndizi anatabasamu. Amebeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Nyingine zimewekwa chini zikiwa tayari kuuzwa. Gari jeupe limeegeshwa karibu. Hali ya soko la wazi linaonekana. Mtu huyu anaonekana mwenye furaha akifanya biashara yake.

Soko la matunda. Tunaona rundo kubwa la ndizi zilizoiva na mbichi zikiwa tayari kuuzwa. Pia matunda mengine kadhaa yamewekwa hapo kwenye kreti. Watu wanaonekana kwa umbali.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo nimepangwa vizuri katika safu, na mengine na ndizi changa, ambazo bado ni za kijani. Majani yanaonekana yakiwa makubwa, na yana afya. Udongo unaonekana kuwa huru au wenye rotuba.

Mwanamke amevaa koti la bluu na barakoa. Anapima maziwa. Anakagua maziwa yaliyomo kwenye mitungi ya chuma. Anasimama karibu na tanki kubwa la kuhifadhia maziwa.

Shamba kubwa la migomba ina majani mengi na ardhi inaonekana kuwa na rangi nyekundu. Baadhi ya ndizi zimewekwa karibu na miti hiyo ikionyesha mavuno mapya. Hakuna mtu anayeonekana katika eneo hili.

Mhindi mmoja ambao umeathiriwa na ugonjwa. Sehemu yake ina ungaunga mweusi na umekauka .Majani yamemea huu yanaonekana bado kijani lakini shina hili inaonekana kuharibika, inaweza kusababisha hasara kubwa kwa wakulima wengi.

Mikono miwili inakoroga kitu kwenye bakuli kubwa la chuma. Kiowevu hicho kinaonekana kama unga wa uji kazi inafanywa kwa kutumia vijiko vikubwa vya miti.

Mtu amevalia koti jeupe la maabara, akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma kwenye mashine ,maziwa yamechujwa kwa kitambaa, maziwa hiyo Ina Bomba na mazingira yanaoneka kama kibanda kidogo.

Duka la maziwa, kuna, lenye watu kadhaa waliokusanyika mlangoni. Baadhi yao wanaoonekana kununua maziwa. Bango kubwa lenye picha ya ng'ombe na maziwa imewekwa juu ya duka. Kuna mabango mengine madogo kwenye ukuta ya duka, na pia vyombo vya maziwa vimewekwa kando.

Maanthari inaonyesha shamba iliyojaa mimea. Mbele kuna mmea mrefu wa ndizi na udongo mwekundu. Sehemu kubwa imefunikwa na majani marefu ya kijani. Nyuma kuna miti mirefu na milima. Huku anga ikiwa na mawingu meupe.

Kuna migomba ya ndizi iliyio na matunda mna majani mengi mapana. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye njia ya udongo karibu na mimea hiyo. Kando kando kuna nyasi za kijani mbichi zinazoonekana.

Mmea wa ndizi unaonekana umekuja ndani ya banda la plastiki lenye paa . Majani yake ni makubwa na yanaonekana kuwa ya afya. Mmea mingine ya ndizi unaonekana nyuma yake inaweza kuwa shamba la biashara la ndizi.

Ndizi iliyokatwa kwa nusu. Ndizi hiyo bado haijaiva. Ngozi yake ni ya kijani kibichi na ndani ina rangi ya cream . Kidole gumba cha mtu kinaonekana kikishika. Hii inaweza kuwa inaonyesha ndizi inatayarishwa kwa ajili ya kupikwa.

Ng'ombe watatu , wawili wakiwa wamelala ardhini wenye rangi ya kahawia na nyeupe. Nyuma nyasi ya kijani kibichi inaonekana ,ni ishara kuu kuwa wanapumzika au wanalala.

Mwanamke akimwosha ng'ombe kwa kutumia bomba la maji. Ng'ombe ana rangi nyeupe na uthurungi. Amevaa sweta ya rangi nyepesi. Bomba la maji lina rangi ya kijani. Ng'ombe wengine wengi wanaonekana nyuma wakiwa wamesimama kwenye zizi.

Shamba linaonekana likiwa na migomba mingi ya ndizi, migomba hii ni mirefu na yamepangwa kwa mpangilio inayovutia, matawi makubwa yanaonekana ya kijani kibichi, hali ni shwari na tulivu.

Kundi la watu wakiangalia rundo kubwa la nyasi kavu. Watu wanasimama pembeni ya rundo hilo. Mwanaume mmoja amesimama juu ya nyasi akizishika, Karibu na rundo kuna nguo zenye ragi ya buluu, nyeupe na nyekundu.

Unga mwingi unamwagika kutoka kwenye bomba kubwa, inasaidia kusafirishwa kwenye mkanda mrefu wa kiwanda. Mchakato unaonekana kama uzalishaji wa vyakula mbali mbali.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Amevalia buti jeupe, suruali ya jinsi na shati nyeupe, huku anaonekana kutabasamu. Kwenye ng'ombe kuna nyororo unaoonekana.

Ng'ombe akikamuliwa na anatumia mashini maalum ana rangi nyeupe na nyeusi na amefungwa kwenye uzio, vifaa vya mashine ya kukamua vinaonekana vikiwa vimeonganishwa katika chuchu zake.

Mashamba ya ndizi na mimea mingine yanalimwa, huku anga likiwa na mawingu meupe na jua kali. Udongo unaonekana kuwa mkavu lakini mimea imekuwa vizuri na ina afya tele. Baadhi ya miti ya ndizi ina matunda ikionyesha mazingira mazuri ya kilimo.

Mwanaume mmoja akikamua ng'ombe, ameketi chini akiwa amevalia kofia nyekundu, fulana nyeusi na kaptura. Maziwa yanatiririka ndani ya ndoo nyeupe. Ng'ombe ni wa rangi ya manjano na mkia wake unaning'inia karibu na mwanaume.

Kundi la miti ya ndizi baadhi yao majani yaliyokauka yenye majani ya hudhurungi na manjano. Nyuma yake kuna rundo lenye miti mingine ambalo linaonekana kuwa mlima. Hali hii inaweza kuonyesha ukose wa maji au msimu wa kiangazi.

Nyumba ya mabati iliyo haribika. Paa ya nyumba lina rangi ya kutu na sehemu ingine imeanguka. Kuna miti mingi ya ndizi nyuma. Eneo hili linaonekana kuwa kijiji au shambani. Nyasi zinaonekana kijani na ardhi ina mteremko.

Vibada vingi vya ndizi mbichi na vimepangwa pamoja. Zina rangi ya kijani na zimefungwa. Ndizi zote zimefungwa kwa mchanga na zinaonekana zikiwa tayari kusafirishwa. Zote zina rangi ya kijani.

Mtu mmoja anaonekana kupiga magoti akikamua ng'ombe wa kahawia. Anatumia mikono yake kuondoa maziwa kutoka kwenye chuchu za ng'ombe. Maziwa hayo yanatiririka ndani ya ndoo ya samawati yenye mikanda ya fedha. Mtu huyo amevalia fulana ya rangi ya machungwa na kijani.

Mtu amevalia kofia ngumu, akimimina maziwa kwenye mitungi. Mitungi mingi imepangwa kwenye gari ndogo la kubebea mizigo. Eneo la nyuma linaonekana kama ni la mashambani.

Ng'ombe mmoja anayekamuliwa. Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia nyepesi. Mtu ameketi chini akimkamua mbele yake kuna ndoo ya buluu hii inaonyesha kilimo cha ufugaji na ardhi inaonekana kavu sana.

Watu kadhaa wanashiriki katika upandaji wa mti. Wanatumia majembe na wanapanda ndizi kwenye udongo. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali huku kukiwa na miti mingine kwa umbali.

Watu wawili wakimimina maziwa kwenye mitungi mkubwa wa chuma. Mmoja wao amevalia koti la rangi ya kahawia na suruali nyeusi. Mwingine amevaa kofia ya chuma na mavazi ya kinga. Maziwa yanamiminiwa kutoka kwenye ndoo ndogo. Kuna pikipiki yenye trela inayobeba mitungi.